Hawa ni wamama wawili, mmoja aliyebeba mtoto mgongoni ameshikilia ndizi lililo mgombani na mwingine ameinua panga ishara ya kuwa anakata ndizi hilo, kando yao kuna bango la chuma la benki la KCB. Ndizi zingine ziko hapo sakafuni. Watu wanaonekana wakitembea wengine wamesimama.

Ng'ombe yupo kwenye zizi. Anaonekana akinywa maji. Mitungi miwili ipo kando ya zizi hilo. Ardhi inaonekana ikiwa kavu, yenye majani machache ya rangi ya kahawia na mchanga unaonekana.

Mwanadada huyu anaonekana akitoa kitu kwenye mtungi mkubwa wa mazima. Anafanya vipimo kuhakikisha kuwa maziwa yako sawa. Amevaa koti jeupe la vumbi, na kofia kichwani ili asiyaharibu maziwa hayo.

Hii ni migomba ya ndizi iliyopandwa shambani. Mgomba mmoja umetoa tunda la ndizi lililokomaa. Nyasi zimemea kwenye shamba hilo. Mbuzi mweusi yuko hapo kando anaonekana akila nyasi.

Mgomba huu wa ndizi upo mtini. Ni wa rangi ya kijani. Unaonekana kuwa umekomaa na tayari kuvunwa.

Wanawake hawa watatu wanaonekana wakiwa wamebeba sinia iliyo na vidude vilivyo na chakula. Mmoja wao anaoenakana kupakua. Wengine wawili wanasemezana. Sufuria iko hapo chini. Hii inaonekana kuwa sherehe.

Hili ni shamba lilojaa migomba ya ndizi. Limeandaliwa na lipo safi mno, yamejaa shambani kwote na mimea mingine iko hapo inamea polepole.

Migomba ya ndizi yaliyokusanyika kwa pamoja yapo shambani. Matawi ya ndizi mengine ni ya rangi ya kijani na mengine yana rangi ya hudhurungi.

Hizi ni ndizi nyingi mno, ni kubwa sana zinaonekana kuwa zimekomaa. Ziko katika vifurushi, ishara ya kuwa zinasafirishwa au zinauzwa. Mtu amebeba ndizi moja hapo kando.

Hiki ni kiwanda cha kutengeneza maziwa. Anayemimina maziwa ni mfanyikazi wa kiwanda hicho. Anayechungulia hapo mlangoni ni aliyeleta maziwa hayo.

Wafanyikazi wawili wanaonekana wakimimina maziwa . Wapo kiwandani. Wengine wanawatazama. Mitungi imejaa kando yao.

Hizi ni ndizi mbichi. Ziko kwenye mgomba wa ndizi. Majani ya mgomba huo yamefunika ndizi hizo. Hizo ndizi ni kubwa mno na zimekomaa sana.

Mtu huyu ameshikilia mgomba wa ndizi ulioko mtini. Mti wenyewe umeshikiliwa kwa kutumia kishikiliaji ili usianguke. Anaonekana kuwa mkulima kwa sababu amevaa buti za mvua

Vidole hivi vimeshikilia magamba ya ndizi iliyochambuliwa pamoja na ndizi iyo. Ndizi zingine zinaonekana hapo kando labda anayechambua anataka kupika.

Huu ni mgomba wa ndizi ulio na tunda la ndizi. Ndizi hiyo imefunikwa kwa mfuko wa plastiki ili kuzuia isiwe na madoadoa kutokana na jua kali, na pia isiharibiwe na wadudu, ndiposa iweze kukomaa vizuri.

Msichana huyu amefunga ng'ombe kwenye miguu huku amebeba mtungi wa kukamua na anakamua kwa furaha sana. Amevaa suruali ya rangi ya samawati na amejifunika kikoi cha rangi ya samawati. Amesonga nywele.

Mtu huyu ameshikilia ndizi iliyoiva iliyoko kwenye mti. Anaoenakana kama anayetaka kupigwa picha. Amevaa kofia kichwani na shati ya rangi ya samawati.

Ndizi zilizofungwa ziko juu ya gari. Zinaonekana kuwa zinasafirishwa. Hii ni ishara ya kuwa zinaenda kuuzwa au zinapelekwa mahali. Gari hili ni ya rangi nyeupe.

Huu ni mti wa ndizi, umeshikiliwa na kigingi ili kuzuia usianguke, una ndizi pamoja na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni sokoni. Ndizi mbichi na mbivu zimeangikwa. Hii ni ishara yakuwa zinauzwa. Hapo chini, kando ya ndizi kuna bidhaa zingine kama vitunguu na matunda mengine.

Muuzaji wa maziwa anaoenakana akimumiminia mnunuzi kwenye mtungi yake ambayo iko kwenye pikipiki. Mnunuzi anaoenakana akirekodi kitu kwenye karatasi, ni kama ana rekodi vile maziwa yanavyotoka.

Ng'ombe huyu amesimama, huku anakamuliwa. Anayemkamua amechuchumaa, maziwa yakitiririka kwenye ndoo. Sakafu ya ardhi hii inaonekana ikiwa tambarare, na imejaa mchanga.

Hawa wanaonekana kama wafanyikazi wa kiwanda cha maziwa. Wanamimina maziwa hiyo kwenye mashine, labda wanataka kupima lita au wanayasafisha, wamevaa mavazi ya kujikinga ili wasiyachafue.

Hawa ni ng'ombe watatu, wako kwenye zizi, wanaonekana wakiwa wamewekea mashine kwenye matiti yao ishara ya kuwa wanakamuliwa. Ni ng'ombe wa maziwa. Machupa matatu ya chuma yanaonekana yakiwa kando ya ng'ombe hao. Wakulima wawili wapo hapo.

Huyu ni mkulima wa mahindi, amesimama katika shamba lake, amebeba moja mkononi, ametabasamu sana, amesimama ishara ya kuwa anapigwa picha.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa walioko kwenye zizi. Wote wamefungwa kamba miguuni. Mmoja anakamuliwa na mashine.

Hili ni shamba la ndizi. Lina migomba mengi sana ya ndizi. Migomba miwili ina matunda ya ndizi inayoning'inia. Ndizi hizo ni kubwa mno na zimekomaa sana.

Vifungu vya ndizi zilizoiva viko katika vibanda tofauti. Wauzaji wa kike wanaonekana wakiwa katika vibanda hivyo, huku wakipanga ndizi hizo tayari kuuza. Watu wanatazama nyuma yao.

Mama huyu yuko kwenye shamba lake la ndizi. Ametabasamu huku akiwa amesimama karibu na ndizi tatu kubwa zilizokatwa. Ameshikilia kijisanduku kinachoonekana kuwa na ndizi za kusafirishwa.

Hizi ni sinia zilizo na vijisahani vidogo vya rangi ya samawati na kijani. Sinia hizo zimeshikiliwa na mikono ya watu. Mkono wa mtu mmoja unaonekana ukimimina maziwa yaliyoganda katika vijisahani hivyo. Sufuria kubwa lililo juu ya jiko ndilo linalo maziwa hayo.

Hapa ni barabarani mwendeshaji wa pikipiki anaonekana akiwa amebeba mitungi zinazotumiwa na wakulima kuhifadhi maziwa jinsi alivyozibeba zinaonekana hazina maziwa ni kama ametoka kuuza mbele yake kuna magari mengi barabarani.

Ng'ombe wapo zizini, wamesimama. Mfugaji anaonekana akiwatazama, huku amebeba kitu mkononi. Mbwa naye pia anatazama. Nje ya zizi kumejaa takataka zilizotokana na chakula cha ng'ombe.

Mkulima huyu anaonekana akipulizia ng'ombe dawa. Dawa hio inatumika kuzuia na kuuwa wadudu wanaovamia ng'ombe, ili ng'ombe asiwe mgonjwa na awe wa afya njema. Huyu mkulima anaonekana akiwa amebeba mtungi wa dawa hio mgongoni na amevaa mavazi ya kujikinga anapopuliza.

Hizi ni ndizi zilizo kwenye mgomba wa ndizi. Ni za rangi ya kijani. Hii inaashiria kuwa ni mbichi. Ndizi hizo zimefunikwa na majani ya mgomba huo.

Haya ni maziwa yaliyoganda. Yako ndani ya sufuria iliyotengenezwa kwa kutumia chuma. Vilevile, yanakorogwa na kuchotwa kwa kijiko kilichotengenezwa kwa kutumia chuma. Inavyoonekana inataka kutengenezewa siagi.

Huyu ni mfanyakazi wa kike katika kiwanda acha kutengeneza maziwa cha Brookside. Amevaa ovaroli na barakoa zilizo na nembo ya Brookside. Pia amevaa buti za maji za rangi nyeupe, glavu na kofia kichwani. Amevaa hivyo ili kuepuka kuchafua maziwa. Anaonekana akipima maziwa yaliyoko ndani ya mitungi ya maziwa ya chuma kwa kutumia kifaa cha kupima.

Mkulima huyu amesimama katika shamba lake la ndizi, huku amevaa buti za maji. Vifurushi vingi mno vya ndizi mbichi viko kando yake. Nyuma yake ,miti za ndizi zimesimama. Ndizi hizi zilizokuwa katika vifurushi, zinaonekana kuwa zinataka kuuzwa au kusafirishwa.

Mtu huyu anapanda mti wa ndizi katika shimo. Ameshikilia jembe huku watoto wawili wakitazama anachokifanya. Pikipiki imeegeshwa hapo kando.

Mgomba huu wa ndizi umetoa tunda kubwa mno sana la ndizi iliokoma. Magomba mengine yapo hapo kando yamesimama tu. Shamba hili linonekana kuwa chafu.

Hili ni shamba ya ndizi zilizopandwa katika nyumba ya kijani. Zinaonekana kuwa zenye afya nzuri sana. Zina rangi ya kijani kibichi na hazijatoa migomba.

Mwanadada huyu amechuchuma katika shamba lililo pandwa mahindi na mboga. Ametabasamu mno. Alivyochuchuma, anaonekana kuwa anataka kupigwa picha. Miale ya jua imeangazia shamba.

Hili ni shamba ya ndizi, bado ni changa. Mtu anaonekana kuwa afisa wa kilimo, amesimama karibu na mlingoti ulio na vidude. Anaonekana akirekodi mambo kadhaa.

Sufuria hii ina maziwa iliyoganda. Imegandishwa ili iweze kutengeneza jibini.

Hili ni shamba la ndizi. Limepaliliwa. Ni safi na halina magugu . Zingine ziko na migomba.

Hapa ni katika malisho ya ng'ombe. Ng'ombe wengi wanaonekana wakiwa wamelala na wengine wamesimama. Mbele yao kuna nyasi za rangi ya kijani kibichi na nyuma yao kuna nyasi kavu iliyokauka na ya rangi ya hudhurungi.

Huyu ni daktari wa ng'ombe. Amesimama kando ya ng'ombe aliye zizini. Amevaa glavu kwenye mkono wa kulia na ameshikilia chuma kwenye ule wa kushoto. Anaonekana kuwa ametoka kupandikiza ng'ombe huyo mimba kwa njia ya bandia. Amesimama kana kwamba anapigwa picha.

Hawa ni wafanyikazi watatu wa kiwanda cha maziwa. Wawili wa kiume wamesimama huku wakipima maziwa iliyo ndani ya sufuria kwenye jiko na wa kike ameketi akiwatazama.

Ng'ombe hawa wanaonekana wakiwa wamesimama uwanjani, wakila nyasi iliyowekwa ndani ya gurudumu. Wawili wanatazama. Ng'ombe wote wana lebo masikioni zilizo na nambari inayoonekana kama ya utambulishaji. Nyuma yao kuna nyumba.

Hawa ni ng'ombe wawili, mmoja yupo kando na mwingine anaoshwa. Wanaume wawili wanaonekana kuwa karibu na yule anayeoshwa. Mmoja anamsugua na mwingine anafungua mfereji maji yakitiririka.

Ndizi hizi ziko kwenye vifungu sakafuni, zingine ziko ndani ya mkebe. Zimeiva vizuri mno, tayari kuliwa. Zina rangi ya manjano.

Mama huyu yuko kwenye shamba. Anatazama jinsi mimea ilivyomea. Shamba lenyewe lina migomba ya ndizi, hata kuna ule mgomba uliotoa matunda ya ndizi.

Hizi ni ndizi. Kuna zile zilizoiva na zile ambazo hazijaiva. Zimeshikiliwa na mkono wa mtu aliyevaa shati la mikono mirefu ya rangi ya samawati. Ziko kwenye sakafu.

Maziwa yaliyoganda, yapo ndani ya sufuria. Mwiko wa mbao unaonekana ukiwa ndani ya sufuria hiyo, ishara ya kuwa, unatumika kukoroga. Labda kuganda hii inataka kutengeneza siagi inayotumika kwa mapishi mbalimbali.

Haya ni maabara na huyu ni mwanasayansia. Anaonekana akiwa amevalia glavu mkononi, barakoa puani na koti la vumbi. Alichoshikilia mkononi ni kichupa kidogo kilicho na likwidi isiyojulikana. Hii ni ishara ya kuwa anafanya jaribio. Kwenye meza kuna vichupa vingine vilivyo na likwidi pia isiyojulikana.

Hili ni shamba lililo na migomba ya ndizi iliyopandwa. Ndizi zilizo na rangi ya manjano ishara ya kuwa zimeiva, pamoja na zile ambazo zina rangi ya kijani kwa sababu hazijaiva, zinaonekana zikining'inia kwenye migomba hiyo.

Migomba mitatu ya ndizi mbichi imesimamishwa, kipande kimoja kinaonekana kuwa imeiva. Ilivyosimamishwa ni ishara ya kuwa inataka kusafirishwa.